Muuguzi wa kike ambaye amekivaa sare la waridi, barakoa ya buluu bahari na glavu nyeupe anamdunga kwa bega sindano, mwanaume aliyeketi na kuvalia barakoa pia. Kuna wanawake nyuma yao wote pia wakivalia barakoa, wanasubiri wakati wao.

Katika hospitali kuu, kunao daktari ambalo wameweza kulivalia sare za kazi, vya rangi bluu, na manjano, na nyeupe, huku wakiweka kwa kichwa wavu la nywele, na pia wamelivalia barakoa. Wanaweza kungonja kupeleka mgonjwa wa kupasuliwa.

Kwenye kituo cha afya kuna mama ambaye ameweza kumweka mtoto wake wenye umri mchanga, kwenye kitanda kilicho na tandikio wa rangi ya feruzi. Wameweza kujifunika ndani ya neti la mbu kuzuia maradhi ya Malaria na magonjwa mengine.

Kwenye chumba kikubwa cha upasuaji katika hospitali kuu, kunao madaktari wengi karibu saba; waliozingira mgonjwa, ambao wamelivalia vazi la kazi kama vile wavu la nywele, aproni ya buluu, barakoa na kadhalika.

Madaktari na wauguzi wote wakivalia sare zao za kazi yaani: koti la bluu, barakoa, maglavu nyeupe na wavu wa nywele, wanaonekana kuwa katika jitihada la upasuaji wa mgonjwa hospitalini. Mgonjwa amefunikwa na malazi ya bluu na kumulikwa na mataa makali.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa hudumu wa afya, wengi wao wakiwa wamama na wote wamevaa nguo yao ya kazi ambaye ni aproni kubwa ya buluu na malaini ya njano. Wote wanafurahia na kucheka, wakikusanyika na kumzingira anayekaa mwanasiasa akiwasalimia kwa mkono na haikosi kuwaambia uchochezi ambayo ni ya uongo.

Watu wengi wao wakiwa watoto wameketi chini ya mti wa acacia wakijiandikisha. Wanangoja kwa mistari huku mhudumu wa afya mwanaume akiwa sajili na kuwaandikisha majina yao kwenye fomu. Watoto wengine wamekalia chini kwenye vumbi na wanaonekana kuwa wamesubiri kwa muda.

Kunaye mama mrembo mwenye nywele zake za kupendeza, anayekaa mhudumu wa afya wa serikali. Amesimama kando na nyumba iliyokaa kudhohofika, mchanganyiko wa matope na mabati. Amevaa kifunikio uso, na aproni, na anaelimisha watoto wachanga walio kando yake kuhusu chanjo au elimu ya usafi.

Kunao afisa wa jeshi wa serikali huku akivalia sare zake za kazi, akiwa pia muhudumu wa afya ameweza kujifunga barakoa, huku akiwa katika darasa ameinama akiangalia afya ya meno ya mama mzee, aliyeketi chini huku akingoja matibabu.

Kuna daktari wa meno wa kike mwenye shati rangi ya zambarau, glavu ya buluu na suruali nyeupe ambaye amelishika mkononi mwake x-ray ama picha ya ndani ya mmoja wa wagonjwa wake ikionyesha meno.

Kwenye meza ya chuma kuna vifaa ambavyo vinatumika katika utaalamu wa meno kama vile: mkasi kipima, mtafutaji mkanda, mfumo wa kujaza, kifaa cha amalgamu na mswaki.

Daktari wa meno na muuguzi wake wameweza kuvalia wavu la nywele, sare rangi la viruzi, barakoa mdomoni na maglovu. Wanaweza kuinama huku wakiangalia mgonjwa aliye na mdomo wazi wakiingiza mgingo wa mdomo pia wakiwa na chombo cha kuchunguza wakitazama meno haya.

Kunao daktari wa meno aliyevalia glavu na koti ambaye ameweza kushika mkononi mwake kichunguzi na kioo huku mgonjwa wake akiwa akitabasamu akijua shida zake za tatizo la meno zimeweza kuzalia kwisha huku akiwa amewekwa mkeka ama nguo la kuzuia damu.

Mezani kunao vyombo vinavyo husika na usafi na utunzaji wa meno. Kama vile mswaki nne ya rangi mbalimbali, kamba nyepesi kama uzi inayotumika kusafisha kati ya meno, na vifaa vinavyotumika na daktari wa meno. Vifaa vya daktari wa meno ni vya chuma na mswaki na kamba ni vya plastiki.

Mwanamke mrembo mwenye tabasamu ya kupendeza zaidi. Anaye ngozi laini, nyororo na bila madoadoa yeyote hata moja. Ngozi ambayo unaweza kusema ni mchanganyiko wa kahawa na maziwa. Lakini macho zake hazionekani, unaona tu uso wake wa kupendeza, kuanzia kwenye mashavu mpaka shingoni mwake na sikio lake kiasi.

Kunao usuli wa bluu au ufunguzi na kunao kifaa kilichotumika kwenye matibabu wa shida za meno, kama mchoro wa kinywa na sanaa kikubwa cha meno, cha nyuma cha kusiaga.

Kuna daktari wa meno aliyevaa glavu ya rangi ya buluu, aliyefungua mdomo wa mgonjwa yake na kuliweka mdomoni mwake koleo la meno huku akiyatazama na kuyatafuta sehemu ambapo ilipo na shida ili kuweza kumpa matibabu inayofaa.

Mdomo iliyo wazi kuonyeshana meno mieupe na masafi yanavyopangana mdomoni. Meno haya yana metameta na huonekana kama kwamba yamepakwa dawa ya kuyaweupisha. Kifaa kinachotumikwa kupaka rangi kwa makucha, ndio inayotumika kuyapaka, meno hayo.

Wahudumu wa afya pengine daktari na muuguzi waliovaa sara za kazi za blue na feruzi, maglavu, jalia la nywele na barakoa. Wameinama wakitazama mdomoni mwa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Muuguzi huyo anampekuapekua mdomoni mgonjwa huyo na vifaa vya chuma vya meno.

Kuna mwanamke aliyepaka kuchani rangi na aliye na pete ameweza kulishika mkononi mwake kipakatalishi ambalo linaonyesha X-ray ya meno la mgonjwa aliyelala na anayehudumiwa na daktari.

Afisa wa kampuni kuu cha ulinzaji ameruka kutoka juu ya gari kwa kasi na mbio akiwa ameshika fimbo na ngao. Kichwani mwake amevaa helmeti. Gari yake ni kikubwa rangi ya manjano na kahawia na ina sehemu kubwa ya kuyabebea mizigo.

Kuna afisa wa wanyama pori ambaye anajaribu kulitumia kijani kibichi kupiga piga na kuzimisha moto mkali uliowaka na kusambaa na kusababisha uhalibifu. Kunao pia moshi mingi ambayo yanafanya kikohozi kulingana na makali ya joto.

Kwenye maegesho kumesimama gari kubwa, rangi la nyekundu lililo na mistari kando yake la njano ambalo ni gari zimamoto. Linalo ngazi na mabomba la maji ndani yake. Linatumika wakati wa shida au wakati wa harakati.

Kwenye jiji, kunao wazima moto waliovalia sare zao za kazi: kofia ya rangi ya majani na koti la kijani. Wanaweza kuvuta bomba kikubwa nyekundu la maji kutoka kwa gari la kuzima moto, lililoekwa maegeshoni. Mbele yao kunao afisa aliyevalia sare za kazi.

Kwenye kijiji kuna mafuriko mabaya sana ambaye maji yameweza kufika kiwango cha juu zaidi. Watu wanaonekana kutembea ndani na maji inafika juu ya magoti. Kuna kikundi cha wanaume ambao wanashika mwanamke mzee na kumsaidia kuvuka upande ule mwingine mwa barabara.

Usiku katika barabara kuu kunao magari nyekundu na nyeupe ambazo hutumika kwa kuzima moto ambayo yana mabomba marefu, nyekundu pia. Na nje kuna mmoja wa wazima moto ameweza kusimama pale na kando pia kuna ghorofa vya biashara.

Kwenye sehemu inayoonekana kuwa nchi kavu. Kukiwa na hali ya ukame mwanamke mwenye nguvu amewekewa kichwani gunia cha chakula cha msaada na mwanaume mwenye sheti ya blue, glavu na barakoa. Mwanaume huyu ana kipara. Wanawake wengine walio nyuma yao wameketi kwenye vumbi wakiweza kusubiri.

Wanawake waliovaa mtindo wa kitamaduni inayoonekana kua ya kisamburu yaani shanga nyingi maridadi kichwani na shingoni na shuka mabegani, wamesimama kando ya magunia makubwa ya chakula. Juu ya magunia hayo kunayo mitungi vya mafuta vya kupikia na pakiti ya chumvi.

Wahudumu wa serikali; waliovalia koti wa machungwa, jeansi na koti la mvua, wanatembelea eneo ambalo lilikuwa na mafuriko mabaya ya maji. Kwenye kiwanja huo unawaona wakitembelea juu ya takataka za plastiki zilizobebwa na kusambaratishwa na maji haya.

Kwa eneo lililo na mto mkubwa uliofurika sana, kuna wahudumu au wafanyakazi wa shirika la msalaba mwekundu huku wakivalia koti nyekundu jinsi na buti la mvua. Wanalielekeza kamba kwa yule aliye mtini huku akijikinga na maji.

Kunao kijana mwanafunzi wa shule aliyevalia kaptura na sweta rangi la nyekundu, ameweza kusimama kando na tangi kikubwa cha maji huku akinawa mikono yake, kukiwa na sabuni kando yake ambayo limeweza kuwekwa kando. Pia kuna ndoo ya kuchota maji yanayomwagika.

Mwanaume mwenye shati iliyotiwa alama na kofia ya nyasi ameinama katika shamba kubwa la nyanya huku akiyavuna na kuyapanga kwenye kreti. Nyanya hizo zimesimamishwa kwenye nguzo marefu na yanapanda ya kitambaa huku matunda yake yakining'inia.

Kwenye beseni kikubwa nyeupe, aina ya kauri ya kuoshea mkono iliyo na mifereji wa chuma mwanaume ameweza kuiweka mikononi mwake sabuni la kuosha na yuko tayari kuyasugua hapo akiwa tayari atayakamua mikono yake.

Kwenye sehemu ya manyumba ya makao duni, kunao wahudumu wa serikali, waliosimama kando na magunia ya bluu ya plastiki ya takataka, ambalo anataka kuliweka kwenye lori kikubwa, rangi ya manjano kilichosimama kando, ambalo linataka kusafirisha takataka hizo.

Kwenye chumba kilicho kwenye kituo cha afya. Kunayo meza nyeusi ambalo juu yake lina madaftari na kalamu na vyenginevyo pia kuna viti vimesambaratika. Kuna makabati yaliojaa dawa ilio kwenye chupa ndogo ndogo, pia kuna makaratasi mingine na vitu tu vilivyowekwa kiholelaholela.

Kuna mwanamke aliye na nguo ya manjano na suruali nyeusi ambaye ameliwekelea kichwa chake kwenye kompyuta ndogo cha kupakata huku akionekana kudhofika na kuchoka kulingana na uzito wa masomo na kazi yake ya shule.

Kwenye chupa kidogo cha kioo, kilichofungwa muhuri; kuna dawa pale ambacho ni chanjo ambaye hutumika kuzuia homa na maradhi mengine kwenye mifugo na ndege wa bandani.

Kunao mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake aliyevalia barakoa na sare za Kihindi, ambaye ameweza kushikwa mashavu na daktari au muhudumu wa afya aliyevalia glavu na suti, pia yeye barakoa. Mtoto yule ameweza kulia na ameweza kulifungua mdomo wake kupokea chanjo cha ugonjwa.

Msichana mdogo mwenye nguo la waridi na nyeupe, amesimama kati ya wamama wawili akitazama juu na kulifungua mdomo wake akipokea chanjo. Nywele zake zimeshukwa na kuwekwa shanga kikubwa la njano, waridi, machungwa na blue .Mama wa kumpa chanjo amelifunga leso rangi ya machungwa kiunoni mwake.

Kwenye hospitali kuu cha uzazi kunao mama aliyeketi kitandani huku daktari akiweza kumuangalia mtoto wake ambaye amelazwa kitandani akiweza kumuekea tiubu .

Katika kituo cha afya kunao wanawake wengi walioketi chini huku wakiongoja wahudumu wa afya wa serikali, ambaye waliovalia barakoa wakizunguka kati yao, wakiyafungua watoto wadogo midomo na kuwapa chanjo.

Kunao mumama mdogo aliyeshuka nywele zake na kuvaa barakoa amewashika watoto wawili wapacha ambaye ameweza kuwalaza kifuani mwake huku akizaidiwa na msaidizi wa afya aliye pia amefunga sweta na barakoa na aproni nyeupe jinsi atakanyvo wabebaba na kuwatuliza.

Kikundi cha watu wamekusanyika mchanganyiko wa wamama, watoto na wanaume kufanya usafi kwa eneo fulani. Wote wamevaa barakoa usoni na maglavu kujikinga. Mama mwenye kofia ya majani, nywele refu aina ya kushuka ana mkoba nyekundu ameshika karatasi ya plastiki kikubwa na mtoto wa miaka kumi.

Wahudumu wa afya waliovaa koti za kiakisi rangi ya manjano na kijani wanatekelaza kampeni ya kuwapa watoto nchini kwote chini ya miaka saba chanjo kutokana na magonjwa kama vile polio. Chanjo hizo zimehifadhiwa katika kisanduku cha kipozaji.

Mtoto amelala kwenye kitanda yake. ile kitanda kadogo ya mbao kinachotengenezewa watoto wadogo. Mama yake anamwimbia nyimbo tamu ya kulala, akimshuglikia kwa upendo wa kipekee ya wamama .Kando yake kuna mchoro wa mfano wa mnyama anayepatikana katika vitabu vingi ya watoto wa usuguni. Mnyama huyu husifika Sana Kwa kupenda asali zaidi.

Nje cha kituo cha afya ya serikali, kuna watu wanaosubiri kuhudumiwa kama wamama walioshika watoto wachanga wakiketi, wengine waliowafunga mgongoni na maleso, na wanaume wawili waliosimama wakiyashika viuno vyao.

Kwenye kituo cha afya kuna mama aliyevaa kitenge ameketi kwenye kiti, huku mikononi mwake ameshika mtoto mchanga ambaye mhudumu wa afya aliyevaa wavi la nywele na koti nyeupe anadunga mtoto yule sindano kwenye guu lake.

Kuna mhudumu wa afya wa kike aliyevaa koti ya njano ameweza kumshika mtoto mchanga kwenye mkono wake na kumuandikisha au kumchora kwenye mkono kupitia kalamu cha wino nyeusi.

Kunao mchezaji wa mpira ambaye amelivalia sare ya kijano ambaye ameweza kulala chini huku akilishika guu lake kwa maanake ameweza kuumizwa na mwenzake. Amelikunja sura lake akiwa na uchungu mwingi na ameweza kuyainua miguu yake juu hewani.

Kuna mwanaume ambaye anashiriki katika mchezo wa ndondi. Mshambuliaji huyu anaweza kuwa na vidonda kwenye viko vyake amabye ni mekundu na yanatoa damu ameweza kuyafunga kwenye nguo nyeupe huku akiyawekea dawa yapone.

Kunao mwanaume aliyevalia koti la ngozi na jeans ambaye ameweza kufunga mkono wake ambaye limeweza kuumiwa au kupata jeraha wakati anapocheza au kufanya mazoezi. Ameweza kulifunga na kuyatunza vizuri.

Kunao mchezaji ambao ni mshambuliaji aliyekula chuma yaani aliye na mwili na misuli makubwa ambaye kichwani mwake ana uvimbe kikubwa sana ambacho kimetokana na kuumizwa ama kujeruhiwa katika mchezo na mwingine. Mshambuliaji huyu ambaye anashiriki katika mchezo wa ndondi.

Kunao kofia cha plastiki au helmeti kinachotumika na waendeshaji wa baiskeli kwa usalama wao na pia kuna vikingo vya miguu na magoti na mikono ambacho hutumika kuzuia jeraha pindu ama kwa mfano wakiweza kuanguka.

Kuna mashine ambacho hutumika kwa mazoezi ya viango ama huwekwa katika ukumbi wa michezo na kinacho kiti nyeusi ambacho unayokalia na huku juu kwenye mikono kunao machuma ambayo huyainua kulingana na uzito ama uwezo wa mchezaji.

Kwenye uwanja mkubwa la mbio enye rangi ya kahawia na mistari nyeupe, katikati kuna mchezaji mwanaume aliyevaa kinyasa na sheti nyeupe, ambaye ameweza kujishika miguuni pake huku akiwa ameumia na ameweza kukaa chini akiweza kuongoja usaidizi.

Miguu ya wachezaji wanaocheza kwenye kiwanja cha nyasi ambao wamevalia soksi mirefu ya nyekundu na bluu na ambayo yanafika gotini mwao, wanaonekana kugongana na kuumizana kwenye sehemu ya tindi ya miguu.

Katika ukumbi wa mchezo ya mazoezi wa viungo, kuna vifaa ambavyo vimepangwa pale. Kuna mipira yenye uzito na chuma za mazoezi. Vifaa hizo vingi ni vya rangi mweusi. Kuna kioo kirefu nyuma ya vifaa hizo.

Kwenye shamba au bustani ndogo hapo kando ya nyumba kuna kitunguu majani makubwa ambayo yamepandwa katika shamba hilo lilo karibu na jikoni. Pahali ambapo pamelimwa yamejaa magugu mengi na katika haya magugu yamemea kivi yake mboga ya terere.

Kuna mumea wa malenge ya matawi makubwa, inayomea katikati ya nyumba ya mabati, na mawe. Malenge hiyo inamea kwa njia ya kutambaa na huweza kufunika sehemu kubwa. Malenge hiyo ni matawi pekee na wala bado haujaanza kuzaa malenge enyewe. Inaonekana kama kwamba imechunwa na huwa ni kawaida maanake watu wengi hupenda kuyapika kama mboga.

Kwenye shamba ndogo iliyo kando na nyumba ya mabati, kunao mmea wa kitunguu wa majani. Pia kunao mboga wa terere, kunao tena mboga wa malenge, na kunao kikingi cha mbao kando, ambacho hutumika kuweka ama kuhifadhi ng'ombe, au mfugo wowote ule.

Kwenye shamba ndogo la jikoni kunao vitunguu majani ambavyo ni virefu na pia kuna mmea mkubwa wa nyanya ambacho kinao mazao mazuri ya nyanya mbichi ambavyo baado havijebadilika rangi.

Kwenye shamba ndogo lililo kando ya nyumba ya mbao, kunao mimea ya kitunguu ambalo limeweza kunawiri. Na pia kuna mimea ya kayaba hapa ikitumika kama kikingi cha boma. Na pia kuna mti ambao umeweza kuweka kivuli ndani ya shamba.